Huu ni mchezo wa kadanda ya wanaume kati ya timu mbili. Timu ambayo imveaa nguo ya kijani kibichi ni timu ya Gor Mahia na timu nyingine ambayo imevaa nguo nyeupe na buluu ni timu ya AFC Leopards. Pia tunaona wako na mashibiki wao ambao wengi wao ni wa kutoka kwa timu ya AFC Leopards kulingana na nguo ambayo wamevaa.

Jaji mkuu, David Maraga, amevaa sare yake rasmi, ambayo ni kofia na pia kuna gauni nyeusi na pia kuna hiyo gauni ya nyeupe. kando yake amesimama rais wa kitambo wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Kenyatta, ambaye amevaa suti nyeusi na shati nyeupe.

Ilikuwa siku ya kuapishwa kwake raisi wa zamani Uhuru Muigai Kenyatta. Amevaa suti nyeusi na shati nyeupe, pia anayesimamia kando yake ni mkewe, Margaret Kenyatta, ambaye amevaa nguo nyeupe na pia nywele yake kichwani iko na rangi nyeupe. Anayesimama kando yake ni mkuu wa majaji wa kitambo.

Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta ni rais wa Kenya wa zamani. Naona amesimama na anasalimia pia mheshimiwa Millicent Omanga. Amevaa jaketi nyekundu iliyo na mikono nyeupe. Wanasalimiana wakicheka na tunaona ni kwamba wako na furaha mingi sana.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa. Kila mwanakenya anayezaliwa kwenye hospitali lazima apewe cheti hiki. Cheti hiki kinaonyesha jina lako, jina la wazazi wako, ulipozaliwa, hospitali gani na pia inaonyesha siku , mwezi na mwaka uliozaliwa.

Mshabiki amefurahia sana kulingana na vile ambavyo tunamwona. Amejifunika na nguo ambayo inaonyesha bendera ya Kenya. Rangi ya nyeusi inasimamia rangi ya ngozi yetu, rangi nyeupe inasimamia amani nchini, rangi nyekundu inasimamia damu iliyo mwagika ndio tupate ukombozi na rangi kijani kibichi inasimamia mazingira yetu.

Mheshimiwa Evan Kidero ambaye amevaa shati nyeupe na longi nyeusi nyuma na siasa kutoka county ya Homabay. Kando yake ni rais wa samani mheshimiwa Uhuru Muiga Kenyatta amabaye amevaa suti nyeusi, wanatembea kwa pamoja wakielekea bungeni.

Kiongozi wa upinzani mheshimiwa Raila Odinga amemshika kwa mkono mgombeaji wa kiti cha ubunge. Nyuma yake amesimama mheshimiwa Edwin Sifuna. Hiki ni chama cha chungwa kulingana na kofia ambavyo wamevaa yenye iko na rangi ya chungwa na pia imeandikwa jina la chama.

Siku hii ilikuwa siku muhimu sana kwenye historia ya Kenya. Jaji mkuu wa kike alikuwa anaapishwa ofisini. Jaji mkuu huyu amebeba bibilia na anajulikana kama Martha Koome. Pia amebeba bibilia ya rangi nyeusi na tunaona nyuma yake kuna bendera ya Kenya inapeperushwa hapo nyuma.

Naibu wa rais wa zamani, mheshimiwa Rigathi Gachagua. Anaonekana akisikiza kwa makini, jinsi ambavyo huduma za serikali zinapewa. Wanaangalia kompyuta pamoja akielezewa moja kwa moja. Mheshimiwa Rigathi Gachaga amevaa shati nyeupe, na mikono yake ni nyekundu. Kando yake wamesimama waheshimiwa wengine, pia wakisikiza.

Kuna wachezaji wa mpira wa kandanda. Kuna wale ambao wamevaa nguo nyekundu na wale ambao wamevaa nguo ya yellow . Pia tunaona kwenye uwanja huu kuna mashibiki ambao wamekuja kushangilia mchezo huu na wameketi kwenye viti ambavyo ni rangi ya nyekundu na pia kuna zingine za bluu.

Gor Mahia ni kilabu kubwa sana nchini Kenya ya kandanda ya wanaume. Gor Mahia iko na wafuasi wengi sana kote nchini sanasana maeneo ya Nyanza, na hao wafuasi huwa wanaenda kuwa support wakiwa na michezo zao ndio maana wanakuwanga wengi uwanjani.

Naibu wa rais wa zamani, mheshimiwa Rigathi Gachagua, anaandikishwa kama mpigaji kura nchini wakitumia mashine mpya ya kidijitali. Mheshimiwa Rigathi Gachagua amevaa shati nyeupe iliyo na mikono nyekundu, na wanaosimama kando yake ni maafisa wa Huduma Center.

Huyu ni jaji mkuu anayeitwa Martha Koome. Yeye ni mojawapo wa wanawake ambao wanatambulika sana nchini na hata Afrika mzima kwa kuwa yeye ndiye mmoja wa jaji wakuu wanawake kuchaguliwa nchini na hata Afrika mzima.

Hawa ni watazamaji na mashabiki wa mpira wa kandanda ya wanaume. Kulingana na sare ambayo wamevaa hao ni mashabiki wa timu ya AFC Leopards, kwa sababu wamevaa shati nyeupe na pia iko na rangi ya bluu tukiangalia tunaona kwamba wanasherehekea ni kama mmoja amefunga goli.

Mkono wa kushoto ni raisi wa Jamuhuri ya Kenya, Wiliam Samoei Ruto, katikati ni jaji mkuu, Martha koome na kwa mkono wa kulia ni spika wa bunge, Moses Wetangula ambaye amevaa suti nyeusi. Wote wamebeba mabango ambayo iko na maua ya kijani kibichi na maandishi meusi na karatasi nyeupe.

Naibu mkuu wa rais ako kwenye picha hili, amevaa shati nyeupe na amebeba jikaratasi ambayo anaonyesha mama ambaye amebeba mtoto mdogo na pia amevaa shati ya nyeupe. Nyuma ya naibu rais tunaona mkurugenzi Eliud Owalo pia akisimama hapo na kutazama. Kuna pia wanaume watatu wamesimama kando ya naibu rais wamevaa suti nyeusi.

Uwanjani tunaona baadhi ya watu ambao wamevaa shati nyekundu na kofia nyeupe. Tunaona uwanjani kuna nyasi ambayo ni rangi ya kijani kibichi. Pia tunaona geti yenye ni nyeusi, rangi nyeusi. Pia kuna watu wengine wamevaa shati ya blue na shati ya nyekundu.

Rais wetu wa Kenya Rais William Samoei Ruto pamoja na jaji mkuu Martha Koome wanaonekana wakiambatana pamoja wakitembea. Pia kuna mlinzi wa rais amesimama hapo kando yake na tunaona wanaume kwa wanawake wakiwafuata hapo nyuma ni kama wanaenda kuhudhuria sherehe pamoja.